Mkulima wa kike akiwa ndani ya shamba lenye zao la kahawa lililo na miti ya matunda ya kijani na mekundu, akiangalia kwa makini ili kutambua matunda yapi yanafaa kuvuna na kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.